Nguzo ndefu za umeme zilizopo katikati ya mji kando kando ya barabara zikiwa na nyaya nene zinazoenezwa kuelekea katika makazi ya watu zikionyesha usambazaji wa nishati vijijini na mijini kwa ufanisi mkubwa.

Mtambo wa umeme uliowekwa katika eneo maalum kwa ajili ya kusambaza nguvu ya umeme kwa matumizi ya makazi na biashara. Kifaa hiki huongeza na kupunguza msongo wa umeme kulingana na mahitaji, kikihakikisha mtiririko thabiti na salama wa nishati kwa watumiaji. Huduma hizi ni msingi wa maendeleo ya kijamii na kiuchumi.

Mtambo mkubwa wa uemem uliowekwa katika eneo maalumu ukiwa na miundo mbinu ya kisasa unaosambaza nishati kwa matumizi ya viwanda na makazi, vifaa vya usalama vya usalama na usimamizi vinawekwa kwa uangalifu ili kuhakikisha usambazaji thabiti, huduma hizi ni msingi wa maendelo na ustawi wa jamii.

Nguzo ya umeme iliyopo katikati ya mji, inayofanya kazi ya kusafirisha umeme kutoka chanzo kikuu kuelekea sehemu mbalimbali za makazi pamoja na biashara. Hii ikisaidia katika utoaji wa huduma za umeme katika jamii.

Gari moshi na yenye nguvu ikiwa inasafiri kwa utulivu kwenye reli, ikihudumia usafiri wa abiria na mizigo kwa njia salama na ya haraka. Inachangia maendeleo ya miundombinu na uchumi katika nchi.

Wafanyakazi wa barabara wakiwa kazini karibu na gari la zege lenye vifaa maalumu, wakishughulikia ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya barabara katika eneo lenye mchanga na vumbi kwa ajili ya kutengeneza barabara ya rami.

Watu wanne wamesimama karibu na pikipiki mbili za umeme zilizopaki katika sehemu maalumu ya kuchaji. Huku wakiendelea na mazungumzo ya kirafiki, wakiwa wanapanga safari zao baada ya kupata nishati, ya kutosha kwa usafiri mendelevu.

Magari ya aina mbalimbali, yameegeshwa kwa mpangilio kwenye uwanja wa wazi, yakionyesha shughuli za usafirishaji na uwepo wa miundombinu inayowezesha safari pamoja na biashara za binadamu katika maisha yao ya kila siku.

Watu mbalimbali waliosimama kando ya barabara, huku magari yakiendelea kusafiri kwa mwendo wa kawaida, hali inayoonyesha shughuli za usafiri na usafirishaji ndani ya mji au kijiji.

Wafanya kazi wanashiriki katika ujenzi wa barabara, wakifanya kazi kwa bidii katika eneo hilo, mtambo mkubwa unatumika kusafirisha na kuweka vifaa vya ujenzi, ukihakikisha maendeleo ya haraka na dhabiti, shughuli hiii ni muhimu katika kuimarisha miundombinu ya usafirshaji na kukuza maendeleo ya kijamii.

Wafanyakazi waliovaa mavazi ya kazi, waliosimama karibu na gari maalumu, wakitengeneza barabara ya lami wakiendelea na kazi ya kuweka tabaka jipla la lami kwenye barabara hiyo kuu kwa ajili ya usafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine.

Watu kadhaa wa rika tofauti wanashughulika na uchakataji wa taka katika sehemu maalumu ya kutupia takataka, wakitumia vifaa kuhakikisha usafi wa mazingira na uondoaji wa taka kwa njia salama na endelevu.

Watu wakiwa na mifagio wakisafisha mazingira ya wazi, kwa ushirikiano. Huku taka zikiwa zinakusanywa pembeni, jambo linaloonesha juhudi za kuimarisha usafi wa jamii, kwa ajili ya kutunza mazingira.

Shimo la choo lililotengenezwa ardhini kwa kutumia ukuta wa saruji, likiwa limewekwa katika mfumo mzuri unaotumika kuhifadhi taka za binadamu kwa usafi, na kuzuia uchafuzi wa mazingira katika eneo husika.

Takataka zilizowekwa pembeni ya ukuta kuonesha hitaji la udhibiti mzuri wa uchafu, hii huchangia katika mifumo ya ukusanyaji na utupaji taka kwa njia salama kulinda afya ya jamii dhidi ya magonjwa yanayosababishwa na uchafu.

Takataka zimekwama kwenye mtaro na kusababisha maji kushindwa kupita, hali hii si ya kuridhisha na huadhiri ustawi wa mazingira, ili kuepuka madhara ya kiafya na uharibifu wa miundombinu, udhibiti wa taka unapaswa kufanywa kwa umakini na kwa kufuata kanuni za usafi wa jamii.

Watu wa nne wanafanya usafi, mmoja akiwa amevaa barakoa ameinama, mikononi akiwa na glovu za mikono ameshika kiroba, mwingine ameshika chepeo anatia takataka kwenye kiroba kwa pamoja wakiwa wanashirikiana kufanya usafi eneo la jiji.

Pipa dogo la kuwekea takataka la plastiki la ndani, likiwa safi na kuwekea takataka ndogo za majumbani kama vile karatasi, mabaki ya vyakula au plastiki zinazotupwa kwa utaratibu kwa usafi wa mazingira.

Chombo kidogo cha kuhifadhia taka majumbani, kilichojaa taka. Ikiwa ni sehemu ndogo ya kudhibiti uchafu kwa kiwango kidogo. Uwepo wa kifaa hiki unaonyesha umuhimu wa utaratibu wa kutunza mazingira, kwa kuweka taka mahali pake, kabla ya kuzikusanya na kuziondoa kwa njia salama.

Watu waliovaa mavazi ya kazi wameshika vifaa ikiwemo toroli la usafi, wakiwa wanasafisha kandokando ya barabara kuu katikati ya jiji. Shughuli hizi zinaonyesha juhudi za kulinda mazingira dhidi ya uchafu, huku usimamizi wa taka ukichangia katika kuweka jiji safi, salama na lenye mvuto wa kijamii na kiuchumi.

Gari la taka limeegeshwa kando ya barabara huku wafanya kazi wake wakiwa wamevaa mavazi ya kazi, wako tayari kuchukua hatua za kusafisha na kusimamia taka katika maeneo mbalimbali ili kuhakikisha usafi unadumishwa.

Bomba la maji taka lililojengwa chini ya ardhi, linaloharakisha mtiririko wa maji machafu kutoka maeneo mbalimbali. Mfumo huu wa miundombinu unahakikisha taka za majitaka zinashughulikiwa kwa usahihi, kuzuia uchafuzi wa mazingira na kuimarisha usafi wa mjini na vijijini.

Mwanamke aliye vaa lia mavazi maalumu ya kazi yupo jalalani, karibu na pipa kubwa lenye rangi ya bluu lililojaa takataka alihusika katika shughuli za udhibiti wa taka kwenye mazingira ya mji yanayo wazunguka.

Mabomba makubwa ya kusafirishia maji taka, yamewekwa kwenye eneo la wazi. Mabomba hayo yakiwa na alama za uchakavu ikiwa ni sehemu ya miundombinu ya kudhibiti uchafu wa mazingira.

Watu wamevaa mavazi rasmi ya kazi wakitekeleza shughuli za usafi kwa bidii, jambo linaloonyesha umuhimu wa utunzaji wa mazingira kupitia udhibiti sahihi wa taka katika maeneo ya mjini.

Mabomba makubwa ya plastiki yenye rangi nyeusi, yamepangwa kwa mpangilio maalumu ya yakisubiri kusafirishwa au kufungwa, kwenye mifumo ya kusafisha na kusamamia taka kwa ufanisi, katika maeneo ya mijini au vijijini.

Mtu akiwa anashughulika na mapipa ya taka kwa makini mkubwa, akihakikisha taka zinakusanywa na kuhifadhiwa ipaswavyo, ili kuzuia uchafu wa mazingira na kuleta usafi katika maeneo mbalimbali ya kijiji au mji.

Mapipa yanayoyumika kuhifadhi taka mbalimbali kwa usafi, ambayo husaidia kudhibiti kwa uchafu na kuzuia kuenea kwa magonjwa hivyo huchangia mazingira safi na afya bora kwa jamii, mapipa haya yanapewa umuhimu mkubwa katika usimamizi wa takataka.

Masinki ya kukojolea yamepangwa ndani ya choo cha umma kwa mpangilio unaozingatia usafi na matumizi sahihi, mazingira haya yanahitaji matunzo ya mara kwa mara kuzuia uchafuzi na kuimarisha afya ya jamii usimamizi bora wa taka katika maeneo ya vyoo ni muhimu kwa ustawi wa mazingira ya mjini na vijijini.

Pipa la taka la plastiki limewekwa pembezoni mwa ukuta wa wazi, likionekana kuwa sehemu maalumu ya kukusanyia uchafu wa kila siku kama sehemu ya huduma za usamamizi wa taka, zilizolenga kulinda mazingira na afya za wakazi kupitia mfumo wa kisasa.

Gari la kuchimba shimo linafanya kazi ya kuchimba ardhi kwa ajili ya kuweka miundombinu ya kupitisha mabomba ya maji. Huwezesha usambazaji wa maji kufikia maeneo mbalimbali kwa urahisi, na pia huchangia kuimarika kwa huduma za maji safi kwa kusaidia kuhifadhi mazingira kwa kupanga vizuri mifumo ya upitishaji maji.

Pipa kubwa lenye rangi nyeusi limewekwa ndani ya nyumba kwa ajili ya kuhifadhi maji kwa matumizi ya kila siku, uwepo wa kifaa hiki huonyesha umuhimu wa upatikanaji wa maji safi na uhifadhi wake katika mazingira ya nyumbani. Huduma bora za maji huchangia afya, usafi na ustawi wa familia.